Hapa ni hospitali. Tunaona mama mmoja aliyekuwa anashughulikia mtoto aliyoko ndani ya inkyubeta. Tunaona madawa, makaratasi, mabesheni. Ukuta yake ikiwemo imeweza kupakwa colour ya white .

Katika maeneo haya tunaona watu wakiweza kuchota maji kando yao kuna mitungi michafu, vijiti mmoja wao akiweza kutembea ameshikilia simu mkononi. Nyumba yao ya maji imeweza kuwekelewa kupakwa rangi ya kalamu

Hiki ni chumba cha wagonjwa wanaweza kutibiwa iliwaweze kupona watapatiwa dawa ili wapone. Kando yake tunaona maji, tembe.

Katika chupa hii iliyoshikiliwa na mama tunaiona ikiwa ya colour nyingi; white, brown, na maandishi iliyoandikwa na kalamu ya buluu. Ndani yake tunaona dawa, ishara ya kwamba kuna mgonjwa anakunywa dawa.

Tunaona choo ililiyojengwa na kupakwa rangi aina mbili yellow na green . Kwa umbali tunaona miti mikubwa mikubwa majumba, maua kichaka kizuri cha kijani kando yake tunaona mtu aliyesimama.

Katika chumba hili tunaona mama mmoja aliyeweza kutembelewa na daktari, Wameweza kushikilia kitabu wakiwa wanazungumza. Kando yake tunaona kitanda kilichotandikwa vizuri na shuka. Kuna manguo, televisheni.

Katika chumba hiki tunaona kumetengwa. Tunaona machupa ya madawa, ubao ulioandikwa na maandishi. Kando yake kuna baiskeli. Ni chumba cha daktari wa kienyeji.

Katika chumba hiki tunaona mama mmoja aliyeweza kushikilia mtoto mdogo mchanga kando yake milango zikiwa ziliopakwa rangi ya green , mlango wa nyuma ukiwa umefunguliwa. Kando yake kuna ndoo ya taka.

Hapa ni hospitalini tunaona mtu mmoja aliyevalia mavazi meupe na kujifunika kabisa glovuzi na kuwa na mitungi miwili, kando yake maboxi yaliyopangwa vizuri kabati aina ya kitanda iliyokuwa ya reli.

Katika maeneo haya, tunaona watu waliokuwa wamepanga laini. Wamevalia nguo nyeupe, 𝑔𝑢mboot , kando yao kuna maji ya kunawa mikono, mitungi, kwa umbali tunuona nyasi, jumba, choo na miti mikubwa ilioko.

Hapa mahali tunaona jinsi kulipo patambarare. Kwa umbali tunaona nyasi zilizokauka, miti, zingine zikiwa za kijani. Tunaona mawingu. Kwa ukaribu tunaweza kuona jumba lililofunikwa na manguo juu ikaekelewa nyasi. Kwa ukando tunaona mtungi wa maji.

Tunaona watu wawili waliovalia magwanda 𝑚𝑒𝑢𝑝𝑒 𝑛𝑎 barakoa mdomoni. Kando yake kuna mtu aliyeketi akiweza kuvalia nguo ya kijani. Kwa meza tunaona simu, kipima joto, makaratasi. Kwa mbali tunaona ukuta wake ukiwa mweupe.

Tunaona kundi la watu waliovalia aina ya nguo wakiwemo chini ya hema. Tunaona maboksi waliobeba mengi ndani yake kukiwemo na dawa. Kwa umbali tunaona nyumba mkubwa, shule na miti mikubwa ya green .

Katika maeneo haya tunaona watu wengi waliovalia majezi tofauti. Wengine wanaweza kuchukua picha katika jumba hili kubwa linalobomolewa mengine mabele yao kubomoka.

Katika maeneo haya tunaona jinsi mtu mmoja alivyoketi akiweza kufanya mazoezi. Nyuma yake kuna mtu, kuna viti, meza.

Mwanamke mmoja aliyevalia buibui nyeusi. Kwa umbali tunaona jinsi kulivyokauka. Kando tunaonamiti zilizokatika zikawekwa chini zingine zikiwa zimesimama. Kando yake tunaona manyasi kidogo.

Tunaona ndoo iliyokuwa rangi ya nyekundu iliyokuwa na maji ndani. Watoto wawili wakiweza kunawa. Ndani yake tunaweza kuona watu walioketi. Madirisha yakiweza kufunguliwa.

Mahali hapa tunaona watu waliokuwa wamepanga laini wakiwa wamesimama. Mmoja aliyevaa nguo nyeupe tunaona ameza ushikilia shindano na kudunga mzee aliyekuwa amevalia barakoa. Kumbe wale tunaona ni nini?

Kwenye shamba hili tunaona wanawake wawili wameweza kushikilia mitungi. Kwa umbali tunaweza kuona miti za green . Pia kuna mahindi yaliyomo hapo. Kuna nyasi pia na kuna matakataka kandoni.

Katikati chumba hiki tunaona watu wawili walioweza kuvalia vitambaa, kofia vichwani, mabarakoa mdomoni, wamejifunika na manguo. Wamevalia magwanda nyeupe. Tukiangalia kwa kitanda kuna mgonjwa aliyeko amelala hapo. Ameweza kufunikwa na nguo nyeupe.

Katika duka hili tunaona jinsi lilivyopangwa vizuri na kuvutia mtu aje kununua vitu. Kuna meza safi, sanamu zilizochongwa, moja ikiwa mama amebeba mtoto. Kuna mandoo, makaratasi, chupa zilizokuwa na..

Kwenye shamba hili tunaloliona linavutia sana. Kuna mtu mmoja anayeweza kuweka mahindi dawa, amevalia gwanda la bluu, glovu mkononi, mtungi mgongoni. Kando yake kuna miti mikubwa, mtungi wa maji.

Hiki ni chumba cha dawa. Tunaona watu wawili wakiweza kuzungumza ili kuelewana. Mmoja wao aliyevaa nguo nyeupe na barakoa. Mmoja wao wakiweza kuvalia kofia na barakoa mdomoni. Kando yao tunaweza kuona gari linapita, futa.

Hiki ni chumba cha wagonjwa. Tunaona daktari anaweza kumshughulikia ili aweze kumpima kujua shida yake. Kando yake tunaona kiti ya walemavu iko hapo. Pia tunaona vitu vilivyo pangwa vizuri hapo kwa meza.

Hili ni shamba kubwa. Tunaona lililoweza kupandwa vizuri kwa laini. Tunaona mtu mmoja aliyebeba mtungi mgongoni. Akiweza kupiga dawa. Kando yake tunaona mimea mahindi maragwe.

Chumba hiki ni cha wagonjwa. Tunaona madaktari wawili waliovalia manguo na barakoa, kofia wakiweza kushughulikia mtoto aliyekuwa ndani ya kithieta. Kuna mashine, viti.

Hii ni nyumba iliyojengwa vizuri ikiweza kupakwa rangi ya nyeupe. Kando yake tunaona vitabu, taa, kabati. Watu wawili walioweza kuvalia barakoa na nguo nyeupe. Wakiweza kupima mtu freshi.

Hapa ni hospitalini, tunaona daktari aliyevalia nguo za kijani, ndani yake tunaona ameweza kufunika kitanda kana kwamba kuna mtu amelala. Kuna viti, stima, redio, televisheni, madirisha yakiwa yamefungwa.

Hapa ni mahali tunaona watu wameweza kuvalia gloves mkononi, barakoa, makofia na nguo nyeupe. Kwa umbali tunaona jumba kubwa lililojengwa, kando yake miti mikubwa mikubwa ziliomo.

Hapa tunaona karatasi iliyoandikwa kwa mti mikubwa miwili iliyokuwa na rangi ya kijani nyeupe iliyokuwa na maandishi ya kalamu ya nyekundu tunaona nyasi mtu mmoja aliyekuwa amesimama akiangalia

Katika chumba hiki tunaona madaktari wanaonweza akuhudumia wagonjwa, wameweza kuvalia barakoa mdomoni kando yake kuna viti, mashini na kuna makaratasi yaliyovandikwa.

Kuna mtungi ndani yake uko na maji watu wanatumia kunawa wa mikono kando yake kuna ndoo, mtoto, kiti na mwengine mtu ameweza kusimama. Kando yake kuna mti mdogo wenye majani ya kijani umeweza kutoa maua ya nyekundu kwa umbali tunaona watoto wakiweza wakicheza.

Hapa tunaona watu wanane wakiweza kuvuka kwa barabara iliyokua na maji mingi, kando yake tunaona manyasi miti, miti mikubwa mikubwa, tunaona majumba makubwa sana.

Haya ni maboksi ya dawa yaliyopangwa vizuri . Ndani yake kuna tembe za dawa ambazo zinaweza kupatiwa mgonjwa ili aweze kupona. Kando yake tunaona ukuta uliopakwa rangi.

Katika kundi hili kubwa la watu tunaona wameweza manguo yake ya kufanyia kazi na kofia kichwani, kwa umbali tunaona miti mikubwa, majumba makubwa iliyopakwa rangi nyeupe na mabati iliyokuwa umechafuka.

Hapa ni mahali pa chumba cha kuweza kutibu wangonjwa. Twaona daktari mmjo aliyekua anaandika kwenye daftari, mtoto aliyekua ameketi, kitanda kiliokua kimetandikwa vizuri. Kando yake tunaona madawa, boksi, viti.

Tunaona watu wawili waliovalia magwanda yao ya kufanana gumboot , mikononi mwao wameweza kushikilia miti ya kutoa uchafu uliyokuwa umejaa sana tunaona miti mikubwa mikubwa na jumba kubwa iliyojengwa.

Hapa ni mahali pa kunawa mikono. Tunaona watu watatu waliovalia nguo za kufanana na mmoja amebeba bagi mgongoni, barakoa mkononi wananawa mikono zao kutumia sabuni. Kwa umbali tunaona majumba, miti mikubwa mikubwa.

Katika chumba hiki tunaona mama mmoja aliyevalia nguo ya orange . Ameweza kushikilia mtoto na kumfunika shuka nyeupe. Kando yake kuna daktari anayekuwa anamwangalia, aliyevalia guanda lake nyeupe. Kando yake kuna kiti, kitanda, 𝑛𝑎 kadhalika.

Tunaona majumba mawili mmoja likiweza kubomoka. Kuna mawe, ukuta, vijiti, mti mikubwa kwa mbali. Mtu mmoja aliyekuwa amesimama amevalia nguo ya kijani.

Tunaona mvua jinsi ilivyokuwa imenyesha ikaweza kubeba maji mengi, pale tunaona majumba, mabati, miti ndogo ndogo na miti za migomba, tunaona miti zilizokuwa zimebebwa.

Hiki ni chumba kizuri kilichojengwa na kutengwa cha madawa. Tunaona muuguzi mmoja aliyevaa nguo nyeupe, barakoa na kofia. Anashikilia box la dawa. Kando yake kuna meza kubwa na chupa za dawa.

Tunaona umati wa watu, waliokua wame chuchuma, wengine wamesimama. Wameweza kuvalia barakoa mdomoni. Wanaweza kuinua mikono zao juu ishara kua wanashangilia. Kando yao tunaona jumba.

Kwa mbali tunaona mtu mmoja aliyeketi na kujifunika shuka aliyekuwa na mwavuli. Kando yake kuna tukutuku mbili zilizoegeshwa. Kuna nyasi, maji umbali tunaona.

Hapa tunaona moto mkubwa uliokuwa umeshika na kuchoma nyumba za wenyewe. Umati wa watu uliokuja, umefika, umejaa, ili kuuzima. Tunaona miti mikubwa, manyasi, maua.

Tunaona umati wa watu waliokua wamesimama. Ni jinsi ya kwamba wanaeleza kitu. Wameweza kuvalia magwanda ya kufanana, kote ni nyeupe. Kwa mbali tunaona jumba kubwa, miti mikubwa. Ameweza kushikilia simu mkononi mwake

Hiki ni chumba cha wagonjwa. Kimeweza kujengwa ili kiweze kusaidia watu wanaosikia vibaya. Ndani yake tunaona mtu mmoja aliyekuwa amelazwa kitandani. Kichwani kwake ameweza kufungwa bandage kichwani, pia kwa mkononi. Kando yake kuna meza, bakuli na kijiko na.

Katika mahali hapa tunaona mtu mmoja aliyevaa kofia anaweza kunawa mikono akitumia maji. Mtungi ukiwa na maji ya blue . Milango ikiweza kupakwa rangi ya chini.

Hapa ni mtoni tunaona watu wengi wanakuja kuchota maji, kwa umbali tunaona nyumba kubwa, miti mkubwa mti wa stima, kichaka, nyasi kando yake tunaona dirisha likiwa limepakwa rangi ni ya buluu.

Kwa mbali tunaona moto mkubwa uliowaka ukichomeka, watu wakiweza kujaza iliwaweze kuzima moto huo. Tunaona miti mikubwa ikiweza kushika moto na nyasi. Kwa mbali tunaona mawingu.

Hiki ni chumba cha wagonjwa. Tunaona watoto waliolazwa kando yapo kuweza kuwekwa kwa vitanda aina ya vitanda mingi. Kando yake tunaona mashini, daktari wawili waliovalia majinsi zao wakiweza kuwashughulikia watoto hao.

Katika maeneo haya tunaona watu waliovalia jezi za kufanana, barakoa, kofia. Tunaona mama mmoja aliyeshikilia mtoto mdogo anaweeza kupatiwa chanjo.

Katika pori hii tunaona mnyama aliyekufa akiwa chini, watu wawili wakiweza tembea. Tunaona hapa ni mahali pa tambarare, mti ukiwemo mmoja mkubwa.

Tunaona watu wawili walioko na pikipiki wameweza kupata mtungi za maji. Maji barabarani imeweza kujaa. Wanaweza kupita. Mbele yao kuna miti mikubwa mikubwa na watu wakipita.

Katika chumba hiki tunaona daktari akiweza kushughulikia mgonjwa kumwangalia meno. Katika rumu hii tunaona jinsia vilivyoandikwa na maandishi mengi.

Katika jumba hili la hospitali ninaona mama mmoja akiweza kushughulikiwa na pia ninaona madaktari wawili wameweza kuvalia barakoa. Moja ameweza kuvalia nguo nyeupe na mwingine ameweza kuvalia nguo ya blue . Mgonjwa huyo ninaona ameweza kuvalishwa nguo ya pinki na kandokando ninaona madawa pia ninaweza kuona masyringe huko.

Mtu huyu anapima dawa, ni ishara ya kwamba kuna mgonjwa anataka kumtibu, kando yake kuna watu wengine ambao wanangoja kutibiwa wale wote waliokuwepo hapo wamevaa barakoa.